Wachezaji hawa wanafanya utafiti ili waweze kujipanga mchezo unaokuja. Wanachezacheza, wanarukaruka ili wawe na nguvu zaidi na wakimbie sana kwa mno wawe washindi.

Karani hawa wanakaa ofisini wanaendeleza kazi yao vizuri wanaleta pamoja maneno yalio nchini na afisini waendeleze kisawa hii ni kazi yao suluhu

Watu hao wako na furaha sana. Mashabiki hao wanasherehekea na kuvalia nguo ya nchi yao na pia rangi kuonyesha ya kwamba wanaihudumu nchi yao na kuipenda sana.

Wanariadha wanakimbizana kwa kasi. Mpira unafulizwa na wanakimbia kwa hali ili wawe na mpira. Watazamaji wako kini na kupiga chango na kusema, "Washindi ni sisi."

Hili ni ofisi hudumu ya Kenya. Kuna kitambulisho zimepagwa kwa laini zipelekwe kwa eneo na kwa mahali ambapo watu wameitumia sana. Hizi vitu zinatengenezwa na serikali yawe nchi inaendelea kisawa.

Wachezaji hawa wameshida kikombe. Wana furaha mno. Wanacheza na kuruka juu chini pamoja na makochi zao. Wana furaha sana ili wamekua washindi kwa hali hiyo sasa wameikimbia kwa wingi.

Hawa wanariadha ya wasichana. Wasichana hawa wana hamu ya kuweza kucheza. Ila, kilichofanywa na mwanaume pia msichana anaweza fanya. Wasichana hawa wana hodari, wanacheza mpira na kuwa na ushindi.

Wahabiki hawa wa Kenya wanashuhudia mchezo. Wanaitazama kwa wingi na furaha, wana wapigia makofi ili wawe na kinyi ya wawe washindi na timu yao iwe washindi mno.

Wafanyikazi hawa wameungana mkono na kuwa washiriki wao wakazi wanaongeleshana na kupeleka nchi hali yake juu na kuimarisha. Hali inaendelea kwa wingi na sawa.

Shabiki hao wamejitokeza wingi na kuwa kumuunga mkono Bandari fans na kuiweka kila mahali ili iwe ni timu ambayo wanaezafanya wawe wame win kila namna.

Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa voliboli. Wanarushiana mpira kwa ukali ili wawe wakishindana na kupelekana. Mmoja anaruka na kuurusha mpira kwa wale wengine ili awe ameshinda timu yake.

Stakabadhi inasaidia mtu ajulikane mahali anatoka na penye alizaliwa na ambapo penye ako ili isijumuishe watu. Na hua ni ya kila mtu ambaye ako Kenya lazima awe nayo.

Wananchi hawa wanaapisha rais wa nchi. Anapewa maikrofoni na kuhakikisha kwamba ameichukua jukumu la kila mmoja ambapo ni mkenya. Anasafisha hali vizuri.

Watu hawa wameingia laini na kuketi kungojea wapate risiti yao na kuendeleza afya yao kimbele. Wameikaa kwa namna ambayo inafaa na kufuatilia sheria za mahali hii.

Kadi ya kitambulisho wameipangwa vizuri ili zipelekwe kwa kila kijiji ambapo zinafaa ziwe na zinahitajika na watu hawa ambapo wametumia hivi vitu.

Wachezaji hawa wanakimbizana kwa nguvu. Wanashirikiana na kukamatiliana mpira. Mmoja anaangushwa chini na kutolewa mpira kukimbiwa nao lakini wengine pia wanafuatilia kushika mpira na kuwa wakimbizi wao wameishikilia nambari ya kwanza

Hawa ni wanakandanda wachezaji bora ambao wameicheza kwa hali nzuri ambao wameshinda kikombe, wameinua furaha ya jamii ambapo wameileta kikombe jijini lao.

Rais huyu na jaji wake wako kwa ofisini mwao, wanaifanya shughuli yao na kuimarisha hali ya nchi na kuendeleza nchi vizuri. Wanaiongelea juu ya mambo ambapo inaendeleza uwezeshaji wa manchi mengine.

Wakimbizi hawa wamekimbia sana, mmoja wao alikua na hamu ya kuwa mshindi, alikua anakimbia kwa hamu ili awe mshindi, na awe ameibuka nambari ya kwanza, ni anakua na afya ya kukimbia kwa wingi.

Hapa ni kwa ofisi ya serikali ambapo watu wanasafisha kazi vizuri na wanafanya kazi kwa hali inayofaa, wanawasaidia wateja kuimarisha hali iwe sawa na wapate haki yao.

Wachezaji hawa wameshiriki pamoja ili kujulisha namna na siri ya kuendeleza mchezo. Kocha anawaambia maneno mengi kuhusu namna ya kuangalia uwanja na kucheza kufuatilia mpira.

Wananchi hawa wanasaidiwa na wafanyikazi ofisini kuhakikisha kazi yao imeenda poa, na wanafanyiwa mambo yao kwa mda chache na tarakilishi kwa masaa ya kutosha na watu wawe na maneno yao yameelekea poa.

Mkaazi huyu anahakikisha kwamba anaimarisha kazi yake na kuendeleza namna ya kazi mbele. Anahakikisha kwamba amemaliza kila mtu mambo yake na kuihakikisha ameweka documenti ambapo zinafaa

Huku kumejaa watu. Watu hawa wamekutana ili wawe watazamaji wa mpira ambapo unafanyika uwanja kuu la nchi. Watu wamejaa na kukaa kwa laini ili wawe wameona kila kitendo.

Wanahuduma hao wanachunguzwa, kadi zao zinaangaliwa na kuhakikisha kuwa amani iko sawa. Na kuendeleza maisha yao mbele ili wahakikishwe ya kwamba wamepata vitu zao ambazo walikuwa wanazihitaji.

Hapa ni Kwa huduma makarani wanahudumu na kuwandikia mabarua ili waendeleze mambo yao kisawasawa na kuwa kwa tarakilishi ili wapate hali yao.

Kandanda umeanza kucheza mpira. Uwanja umejaa watu. Watazamaji hao wameibuka kwa nambari wingi sana ili wawe wanashuhudia mchezo huu na kuifanya iwe na furaha na kuikua hali ya uwanja.

Mtu huyu anaamri watu ,pia anafanya watu wawe kwa amani, anaapisha wakubwa ama waliochaguliwa katika viti za serikali ya nchi.